Wahudumu wa afya wanaume waliovaa barakoa usoni wanatumia kifaa cha kupima joto ili kumpima mwanaume aliyekaa.

Mwanaume aliyevaa shati nyekundu. Amebeba maji na ndoo ya rangi nyekundu, akiosha sakafu.

Wadudu wengi, wamevamia mahindi shambani, yaliyo na rangi ya kijani. Wanakula majani, pia na mazao.

Mvua inayoonyesha imesababisha mafuriko. Wanawake na wanaume wanasaidiana kushikilia nyumba isianguke na wakitoa vitu zao.

Wahudumu wa afya wawili, mwanaume na mwanamke wanatumia kifaa cha digitali kumpima mgonjwa maskio aliyekaa chini.

Kibao cha daktari wa kienyeji kikogwo kimewekwa katika kikingi cha stima. Ukitaka kuwasiliana naye, kuna namba yake ya simu imeandikwa hapo.

Tembe ya rangi ya machungwa aina ya vitamini D3 ziko katika chupa nyeusi iliyofunikwa vizuri.

Muhudumu wa afya wa kike amevaa barakoa usoni. Anatoa dawa kwenye chupa akiweka kwenye sindano kisha aitumie.

Umati wa watu, wanaume Kwa wanawake wako katika uwanja wakishuhudia moto uliosababishwa na magari kukongana ana Kwa ana.

Tembe za ferolax ni ishirini na mbili ziko na iron folic acid vitamini B 12 ,B6 na zinc, zinc usaidia kupunguza uchofu katika mwili.

Mzee amesimama kusoma kibao cha daktari wa kienyeji anayepeana dawa za mapenzi, kusaidia nguvu za kiume, kuna kumfunga mumeo ama mke.

Chupa yenye rangi ya kijani, nyeupe na manjano, ina kifuniko ya rangi nyeupe na kando kando yake kuna sindano kubwa.

Daktari wa kutoa meno. Aliyevaa barakoa usoni na glovu mikononi. Anamg'oa mgonjwa meno.

Mwanamke aliyevaa nguo ya pinki na akafunga kitambaa kichwani anaonekana mwenye tabasamu akimtazama mtoto wake mchanga aliye mkononi.

Mhudumu wa afya aliyevaa koti nyeupe na barakoa ametumia sindano kutoa dawa kwenye chupa iliyo mkononi.

Mvua mingi inayonyesha imesabisha mafuriko adi ikazuia barabara, gari zinapita kwenye njia iliyo na maji mengi.

Ukimtembelea mganga kalasinga, anapeana hirizi za pendo na kivutio miiko ya mapenzi na dawa za mapenzi pia.

Mhudumu wa afya aliyevalia barakoa na glovu nyeupe, anamdunga mtoto mchanga chanjo kwenye mguu.

Mvua mingi inayonyesha imesababisha mafuriko injini hadi barabara zimeharibika. Wanaume hawa wawili wanasaidiana kuskuma pikipiki katikati ya maji.

Mkulima mwanaume ako shambani. Mgongoni mwake amebeba pampu ya rangi ya kijani akinyunyizia mimea wake dawa.

Kitandani kuna wagonjwa walioletwa hospitalini wameumia miguu wengine wanaekewa dripu ya maji.

Mhudumu wa afya mwanamke aliyevaa koti yake nyeupe, amesimama akimpatia mtoto mchanga chanjo aliyeshikwa na mamake mkononi.

Wanaume na wanawake waliovaa barakoa wameposi wakionyesha jinsi ya kunawa mikono ili kujikinga na magojwa yoyote.

Mhudumu wa afya mwenye amevalia koti nyeupe na glovu nyeupe nyeupe mkononi anamdunga mtoto mchanga chanjo aliyeshikwa mkononi na mamake.

Mkono uliovaa glavu ya kijani umebeba chupa ya chanjo ya Yellow Fever na sindano ya rangibya manjano.

Cream ya CBD husaidia kutoa maumivu katika muda mfupi na ni nzuri kwa ngozi kwa maana imeakikishwa na daktari.

Maafisa wawili wa serikali. Wanaadhimisha kufungua mradi wa maji safi. Kuna vibuyu zilizopangwa hapo ili kubeba maji.

Watoto wasichana na vijana wanachota maji machafu kwenda kwa vibuyu zao yaliyo na taka mingi.

Chupa ya chanjo ya measles na rubella virus iko juu ya meza kando yake kuna vifuniko za rangi ya blue na machungwa.

Mama aliyevaa miwani anambadilisha mwanawe mchanga nguo aliye katika kitalu cha watoto wachanga hospitalini.

Mgonjwa aliyevalia barakoa na longi nyeusi amelazwa kwenye kitanda . Mhudumu anaubeba mguu wake juu ili kuhakikisha hana shida yeyote.

Chupa nyeupe iliyomezani imebeba dawa za Ghudatun zinazotumika kupanua tezi dume.

Mhudumu wa afya aliyevaa barakoa na nguo nyekundu. Mkononi ameshika mfano wa meno na kalamu akimwelezea mwanamke jinsi ya kuosha meno na kuyatunza.

Muhudumu wa afya mwanaume aliyeketi chini, mwenye amevaa koti nyeupe na mwenge kichwani. Anampa mwanamke mawaidha kuhusu afya.

Mhudumu wa afya aliyevaa barakoa, anamdunga chanjo mtoto mdogo kwenye mguu aliyeshikwa na mamake mwenye amekaa.

Uwanja wenye nyasi zenye zimekauka umeshika moto kuna wazima moto wawili wamevaa nguo za manjano wakijaribu kuzima moto.

Daktari wa macho mwanaume aliyevaa koti nyeupe anatumia kifaa cha teknolojia kumkagua mgonjwa macho ili kuona shida yake.

Msichana aliyesimama amevaa kitambaa nyekundu anatabasamu usoni akituonyesha medi za usafi aliyobeba mkononi.

Mzee aliyekaa chini amevalia barakoa amedungwa sindano na mhudumu wa afya kisha kuekelewa pamba katika mkono ili kuzuia kutoka damu.

Mhudumu wa afya mwanaume aliyevaa koti nyeupe na mwenga katika kichwa chake anatengeneza kifaa.

Kijana mdogo amesimama kando ya nyumba ya ghorofa iliyo poromoka ikaanguka, kwa umbali kuna watu wengi ambao wanashuhudia.

Chupa ya janjo ya measles, mumps na Rubella, ulio na kifuniko nyekundu unaweza beba mililita ishirini.

Mvua mingi inayonyesha, inasababisha mafuriko. Magari zilizoegeshwa kando kando ya barabara zimezama majini.

Mhudumu wa afya aliyevaa barakoa usoni anambadilisha mtoto mchanga nguo aliyelazwa kitandani. Kando yake kuna mwanamke mjamzito anayeongelesha mwanamke mhudumu wa hospitali.

Lori kubwa ya mafuta limesababisha ajali barabarani. Watu wanaonekana kwa umbali wakishuhudia ajali. Wengine wanasaidia na maji ili kuzima moto.

Mhudumu wa afya wa kike aliyevaa barakoa anamdunga sindano mwanamke mwenye ameketi na kubeba karatasi mkononi.

Wanawake wawili wameenda kuchota maji kutoka shimoni. Mmoja anayaweka kwenye kibuyu akimpatilia mwingine.

Mzee aliyevaa kofia kichwani na barakoa. Anadungwa sindano kwenye mabega na mhudumu wa afya.

Mvua wa mashika inayonyesha imesababisha mporomoko wa ardhi na miti. Watu wengi wako kando kando ya daraja wakishuhudia.

Mhudumu wa afya, mwanaume, amevalia barakoa na tochi kwenye uso. Anamngoa meno mama aliyekaa chini.

Muhudumu wa afya wa kike amekaa chini na mwanamke aliye na mimba akimwelezea jinsi ya kutumia kitabu yake ya clinic ya ujauzito.

Wanaume waliovalia barakoa wamekaa kwa viti wakipanga laini ili kudungwa chanjo na mhudumu wa afya.

Madaktari wawili wanaume, waliovalia barakoa, wanamtibu mtoto, kwa kumtoa kitu mapuani.

Wahudumu wa afya wanawake wawili waliovalia barakoa, wanamg'oa meno mgonjwa aliyelazwa kwenye kitanda.

Wanaume na wanawake waliovalia barakoa wamekaa chini wakidungwa chanjo na mhudumu wa afya wa kike.

Mkono uliovalia glovu nyeupe. Umebeba chupa ya dawa ya chanjo pamoja na sindano.

Wanaume kwa wanawake wote wamevaa barakoa ili kuzikinga na magonjwa ya aina yeyote huyu mwanaume anahakikisha kwamba mwanamke aliye mbele yako ako katika rejesta.

Mgonjwa ana vidonda katika mikono yake yote miwili , daktari ametumia glovu kushika na kutibu hii mikono yake ili asiambukize na ugonjwa.

Huyu mwanaume ni mgonjwa na mwanamke anamsaidia kufanya mazoezi ya kulainisha mgongo, mwanamke huyu amevaa koti yenye rangi nyeupe.

Mama huyu amesimama mbele ya kitotoa ambacho kina mtoto ndani. Anaonekana akimbadilisha mtoto wake nguo.

Mvua mingi inayonyesha imefanya kuwa na mafuriko na maji nyingi. Maji yamejaa katika barabara hadi watu wanashindwa kupita. Wanapita ndani ya maji ili waweze kuvuka. Mwanaume amevaa sweta ya rangi nyekundu ametangulia akifuatwa na mwengine kutoka nyuma.

Daktari mwanaume aliyevalia vazi la hospitali ya buluu na barakoa usoni. Anamwangalia mtoto aliyelazwa katika kitanda vile anaendelea.

Muhudumu wa afya mwanamke aliyevalia miwani na nguo nyeupe iliyo na madoa ya rangi nyekundu, anampea chanjo mtoto mdogo aliyeshikwa mkononi na mamake.

Muhudumu wa afya anapita kila nyumba, ili kupea watoto wadogo chanjo. Muhudumu wa afya amevalia barakoa ili kujikinga na magonjwa yoyote. Kando yake amebeba begi lake lililobeba vifaa zake za kazi.

Mwanaume aliyevalia barakoa pamoja na wanawake wamebeba vijiti mikononi wanaotumia kuokota takataka za karatasi.

Muhudumu wa afya aliyevalia koti nyeupe na barakoa anampea chanjo mwanamke ili kujikinga na magonjwa yoyote.